Miti hii ya kijani kibichi ni miti ya ndizi. Mahali hapa kunaonekana kuwa na mvua mzuri kwa kuwa miti hii ilimea vizuri. Ndizi ina faida mingi katika afya ya mtu na inasaidia mtu kuweza kuenda choo na kutoa haja yake kwa urahisi.

Hapa kunaonekana kuwa sokoni ambapo ndizi yanaekwa kwenye gari ili kupelekwa kuuzwa kwingine. Watu ndio wanaoieka katika gari. Ndizi ina faida nyingi katika afya ya mtu. Inaeza saidia mtu kuwa na afya nzuri.

Mkulima amesimama kando ya ngombe wake akiwa amevaa viatu vikubwa ili asijichafue. Ngombe huyu ni ngombe ambaye hutoa maziwa . Ngombe huyu ana faida nyingi kama nyama na maziwa yake.

Mtu anonekana kuweka maziwa kwenye mitungi yaliyo juu ya piki piki ili kusafirishwa kupelekwa kwingine maziwa yana faida mingi katika afya ya watu mtu wa piki piki amesimama kando akiandika maelezo hayo katika kitabu chake.

Mahindi yaliyochomwa kadhaa zimepangwa pamoja kwenye laini moja. Watu hupenda kula mahindi, watu kadhaa huzipenda vikiwa vimechomwa huku wengine vikiwa zimechemshwa huku wengine ikipikwa pamoja na maharagwe.

Hapa kunaonekana kuwa shamba iliyo na mwenyeji. Shamba hii ina miti mingi kama ndizi na zinginezo. Hali ya anga inaonekana kuwa mzuri ambapo jua inawaka vizuri.

Ngombe kadhaa wanaonekana kulishwa nyasi na mtu. Ngombe wana faida mingi wanatupa nyama ambayo watu wanakula na kuuza wanatupa pia maziwa mbayo watu wakunywa na kuyatumia kupika chai pia

Huu ni shamba. Shamba huu una miti kadhaa kama ya ndizi. Ndizi ina faida mingi katika afya ya mtu, inaeza kusaidia mtu kuenda choo kwa urahisi. Rangi ya samawati ni blue kuonyesha kwamba hali ya anga iko sawa.

Hapa kuna migomba mingi ya ndizi imewekwa pamoja, ndizi hizi ni ya rangi ya kijani kibichi. Ndizi ina faida mingi katika afya ya mtu, watu kadhaa huvipenda zikiwa hazijaiva ile wajipikie ila wengine wanazitaka zikiwa zimeiva.

Mkulima anaonekana kuvua ndizi zake kutoka kwenye mti na kuyaeka chini. Ndizi hii ni mingi sana na inaeza kuuzwa ama kuwekwa ili kuliwa, ndizi ina faida nyingi katika afya ya mtu. Watu hao ni watatu wanasaidiana kutoa ndizi.

Huu ni mgomba wa ndizi. Mandizi haya ni madogo. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kimbichi. Watu wengi hupenda ndizi ikiwa haija iva ili kuenda kujipikia wenyewe, huku wengine wanataka iive kukula hivyo hivyo kama matunda.

Panaonekana kuwa shamba la mtu kwa sababu ndizi zimeweza kupandwa vizuri katika laini. Pahali hapa panaonekana kupata mvua vizuri kwa sababu ndizi imemea vizuri. Ndizi ina faida mingi katika afya ya wanadamu.

Ndizi zinaonekana kuwekwa juu ya gari kwa kuweza kusafirishwa pahali pengine. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi hio inamaanisha kwamba hazijaiva vizuri na zitaekwa mahali ili ziive.

Hii ni shamba ya mkulima mmoja ambaye amepanda mime ya ndizi, ndizi zinafaida nyingi kwa watu, moja yao ni kwamba inasaidia mtu kuenda choo kwa urahisi bila kuwa na ugumu wowote.

Mkulima anamkamua ng'ombe wake. Ng'ombe huyu ni wa rangi wa nyeusi. Maziwa yana faida mingi, yanasaidia mtu kukauka mifupa yake ili yasivunjike haraka na pia inatumiwa kupika chai.

Ndizi ambazo zimeiva zinaonekana kuwa chini sakafuni, ndizi hizi zina faida mingi kwenye afya ya mtu. Mtu anayekula ndizi huwa hapati shida ya kwenda chooni huku mavi yake inatoka kwa urahisi.

Mgomba wa ndizi unaweza kuonekana hapa ikiwa na ndizi mingi ya rangi ya kijani kibichi, hiyo inaonyesha kwamba hazijaiva, ndizi ambazo hazijaiva zinatumiwa kutengeneza matoke, watu wengine wanapende ndizi ambazo zimeiva kukula hivo bila kupika.

Hapa kwenye shamba hii inaonekana mti ya mahindi mingi imeweza kuadhiirika na magonjwa, magonjwa haya yanaletwa na vidudu vidogo vinavyoleta magonjwa mabaya. Magonjwa hayo yanaeza kusafishwa.

Wakulima wanaonekana kuleta ndizi yao mahali pamoja. Ndizi hii ni ya rangi ya kijani kibichi kumaanisha haijaiva bado na itaekwa kando iive. Wakulima hawa ni wa jinsia ya kike na wa kiume pia.

Ng'ombe mmoja anaonekana kusimama akikunywa maji, mitungi miwili yamesimama hapo kando pia, ng'ombe kama hawa wanatumiwa kuweza kutusaidia kupata maziwa ambayo watu hukunywa kuwasaidia katika afya yao, shamba huu ni kubwa huko nyuma miti ya girini ikionekana.

Ndizi zinaonekana kuwa juu ya mti bado hazijavunwa. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi kuonyesha kwamba hazijaiva bado, watu wengine hupenda ndizi zikiwa hivo hazijaiva na kuzipika ilhali wengine wanazipenda zikiwa zimeiva na kukula kama matunda.

Mtu ameshikilia mgomba wa ndizi mkononi. Ndizi hizi ni zile ndogo ambazo huwa tamu sana kulinganishwa na zile zingine. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeiva na viko tayari kuliwa hivyo.

Mwanamke huyu anaonekana kuwamwagilia ngombe hao dawa dawa hii inaweza kuua wadudu ambao wamekaa juu ya ngombe wadudu hao wanaweza kuleta magonjwa mabaya ambayo yatafanya ngombe kufa au kupata magonjwa.

Wakulima kadhaa wamesimama uku wengine wakiketi wakiongea. Ndizi mingi ziko hapo, zinapanga kupelekwa sokoni ili kuuzwa. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi. Watu huzipenda hivyo wengine wakitaka ziive.

Pahali hapa panaonekana kua pahali ambapo hupokea mvua mingi kwa kwa mti yanayo onekana huko nyuma ni miti ya rangi ya kijani kibichi. Yaliyo karibia hapa mbele ni miti ya ndizi inayotupa ndizi kama matunda.

Katika shamba hii kumepandwa miti mingi ya ndizi, miti hii ni ndogo ndogo inangoja kumwagiliwa maji na itakuwa kubwa. Ndizi inafaida mingi katika afya ya mwanadamu kama chakula.

Miti mingi ya mahindi inaonekana kuwa imekukauka ,kukauka huku kunaeza kuletwa kunaeza kusababishwa na jua kali ama madudu, madudu mengi huleta ugonjwa kwa mahindi kufanya yakauke hivyo.

Mkulima mmoja amevuna ndizi nyingi na amesimama kando yake ndizi hizo ni za kijani kibichi kwa kua hazijeiva vizuri watu kadha hupenda ndizi ambazo hazijeiva na wanazipika ilihali wengine watangoja ziive ndo wakule kama matunda.

Ngombe watano wa rangi tofauti wamesimama wakila nyasi, mkulima amesimama hapo nyuma akiziangalia, ngombe zina faida mingi kama tunaezakula nyama yake wengine wao tunawakamua na kunywa maziwa au kupika nayo chai.

Ng'ombe wawili wanaonekana kukamuliwa kwa kutumia mashini. Ng'ombe inatusaidia kwa kutupa maziwa. Maziwa yana faida mingi kama kusaidia mfupa ya watu kuwa gumu.

Muuzaji amesimama kando ya ndizi yake akiziuza ili kupata pesa, pesa hayo itamsaidia kununua vitu mingi ndizi hizi ni za rangi ya yellow kumaanisha imeiva ndizi haya yanatumika kama matunda na yanasaidia katika afya ya mtu.

Ng'ombe kadhaa wanaonekana kukamuliwa na mashini. Mashini hizi zinafanya kazi vizuri kuliko mikono ya watu. Maziwa yanayo kamuliwa kwa ng'ombe haya yanaweza kuuzwa au kutumiwa nyumbani kupika chai na kunywa.

Mwanamume mmoja ameketi chini huku akikamua ng'ombe. Maziwa hayo yanakamuliwa ndani ya ndoo. Hapo nyuma kunaonekana ukuta uliobomokabomoka. Kuna miti kadhaa pia inaweza kuonekana huko nyuma.